Tunaonyeshwa hapa wauguzi watatu wa afya ambao wanaonekana kumsaidia mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini, wakimsaidia kumbeba kwa machela kwenda kumpa matibabu ambaye anahitaji kulingana na ugonjwa ambao ako nao.

Kituo hiki cha afya inatumika kushughulikia afya ya watu wazima ikionyesha mhudumu wa afya akishughulikia ama kumpa matibabu mtu ambaye anaonekana amelazwa kitandani akiwa mgonjwa.

Tunaonyeshwa hapa wahudumu wa afya wapatao kuwa tano ambao wanaonekana kumshugulikia mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini wakiwa wamevalia maski, wakiwa wamevalia sare zao za kujikinga na magonjwa wakishugulikia wagonjwa.

Wahudumu hawa wa afya, ni wale ambao hupeana, ama hutoa huduma za afya kwa watu wazima, wa umri mkubwa, ambapo ni uangalizi maalumu wa kiafya, unaolenga watu wenye umri wa miaka sitini na kuendelea, ikiwa inahusisha matibabu ya magonjwa, ambayo yanaambatana na uzee, ushauri wa lishe, na usaidizi wa kisaikolojia, pamoja na ile kusaidia maisha bora kwa wazee, ili waishi kwa afya, na heshima.

Tunaonyeshwa hapa mhudumu mmoja wa afya ambaye anashughulikia matibabu ya watu wazima akionekana pale akiwa anaonekana kumshughulikia mama mmoja ambaye kwa njia moja au nyingine ako mgonjwa ama ako na matatizo fulani.

Tunaonyeshwa hapa wauguzi wa afya ambao wako hospitalini wakionekana kuzikagua zile vifaa ambavyo hutumika pale hospitalini kutibu ama kushughulikia wagonjwa wenye hitilafu ama mashida tofauti.

Mhudumu wa afya hapa ambaye anashughulikia afya ya watu wazima. Anavikagua zile dawa ambazo anatumia kuwatibu wale ambao wana matatizo ya hapa na pale za magonjwa, akiwa pale kwenye ofisi yake ya kushughulikia wagonjwa.

Tuonyeshwa hapa mhudumu wa afya ambaye anaonekana akimpa matibabu mtu mmoja mzima ambaye anaonekana amejilaza kwenye kitanda akipokea matibabu kulingana na matatizo yale ambayo ako nayo.

Nyaraka hii na shirika la Labeg Mugo Cancer Foundation inalenga kuhamasisha wanajamii kuhusu mipango ya huduma za afya. Lengo kuu ni kuelimisha na kuwafikia watu moja kwa moja katika jamii, hasa wale walioko katika mazingira magumu au yaliyo pembezoni. Kipaumbele cha shirika ni kuzuia magonjwa, kukuza maisha bora, na kutoa huduma za msingi kama vile uchunguzi wa saratani, chanjo, upimaji wa afya, ushauri nasaha, na elimu kuhusu lishe bora.

Afya ya jamii ni hali ya ustawi wa kimwili, kiakili, na kijamii ya watu katika jamii fulani ikihusisha juhudi za pamoja za kuzuia magonjwa, kuhimiza lishe bora, usafi, pamoja na huduma bora za afya ili kuhakikisha wana jamii wote wanaishi afya ama wanaishi maisha bora ambayo haina matatizo yoyote.

Tunaonyeshwa hapa lori ambalo ni la shirika la Amref, wakiwemo vilevile wale ambao ni wahudumu wa afya pale ambao wanafanya ama wanashirikiana na shirika hilo, kuwasaidia wanajamii au kuwahamasisha wanajamii kuhusiana na afya yao.

Hii ni lori ambalo ni la shirika la Beyond Zero ambalo hupeana huduma za kiafya kwa wanajamii na ambalo vilevile kuhamasisha wanajamii kujikinga na magonjwa tofauti tofauti na kuwasaidia akina mama kwa njia za kuhakikisha uzalishaji bora na kuwapa huduma wanavyofaa kupata za kupanga uzazi na huduma nyingine zinazohusiana na afya.

Tunaonyeshwa hapa lori ambalo ni la beyond zero ambalo huenda kufikia wanakijiji ama wanajamii mahali waliko kule mtaani na kuwapea huduma wanazohitaji za afya ikiwemo zile za watoto na kina mama.

Afya na uhamasishaji wa jamii kuhusiana na maswala ya afya zao, ni mchakato mzima wa kuwahamasisha wanajamii ama kuwapa elimu ya kutosha ya kuboresha afya zao na kujikinga na magonjwa mbalimbali ili kupunguza maafa yanayosababishwa na magonjwa.

Lori hili la shirika la BEYOND ZERO ni lori ambalo linatumika kulenga ama kulenga kuzuia magonjwa, kuimarisha lishe bora, usafi wa mazingira, pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora, zile za afya kwa watu wote wa jamii, kwani afya ya jamii huathiriwa na mambo kama vile: hali ya uchumi, elimu, makazi, pamoja na mazingira yale ya kuishi.

Hapa vilevile tunaonyeshwa picha ya gari ya afya ambayo inajishugulisha na afya ya wanajamii tukiona pale wananchi na wazee ambao wanaaonekana kuwa wafanyikazi wa serikali pale wakiweza kuhudumia wanajamii.

Tunaonyeshwa hapa lori kubwa la beyond zero ambalo ni la kupeana huduma za afya kwa wanajamii na kuwahamasisha wanajamii kuzingatia afya zao mbalimbali kwa viwango mbalimbali ili kwamba afya zao zikaweze kuimarika na wakaweze kujikinga na magonjwa tofauti tofauti.

Lori hili la shirika la kenya redcross linatumiwa ama hutumiwa kuwafikia wanajamii na kuwapa elimu na mafunzo ya kuimarisha afya yao na vilevile kuwasaidia kuwapa elimu ya njia ya kupanga uzazi na vilivile kuwasaidia wamama wale waja wazito

Lori hili la shirika la Beyond Zero linatumika katika shughuli za afya ya jamii na uhamasishaji kutoa elimu, huduma za afya na msaada kwa jamii ili kuboresha afya ya watu kwa ujumla hasa wale walioko maeneo ya mbali au wasio na huduma bora za afya.

daktari wa meno anamshungulikia mteja kumpa matibabu ya mdomo au ya usafi wa mdomo ambaye anonekana ameadhirwa kwa njia moja au nyingine kiashiria ule usafi kujingatia usafi wa mdomo na kuakikisha umetembelea mhudumu wa meno kuangalia usafi ama afya ya mdomo iko kwa kiwango kipi.

Picha hii inonyesha kutunza usafi wa meno ikiashiria tu umuhimu wa kuhifadhi usafi wa meno ama afya ya meno kuwa ni muhimu katika maisha ya binadamu.

Kuimarisha afya nzuri ya meno ama ya mdomo ni mojawapo ya njia ya kuhakikisha ama kuzingatia usafi wa mwili wa binadamu, ambayo inahakikisha inazuia magonjwa yale ambayo yanatokana na meno kuoza ama magonjwa mengine ambayo yanatokana na athari za kutotunza mdomo.

Hivi ni vifaa vya kihospitali ambazo zinatumika katika shughuli za matibabu kuhakikisha usafi wa mdomo pamoja na usafi wa meno, ambazo zinatumika kuweza kung'oa yale meno ambayo yameoza na vilevile kusafisha fizi, ilikuhakikisha ubora wa afya wa mdomo uko sawasawa.

Kunaonekana hapa mhudumu wa afya ambaye anapeana huduma za usafishaji meno ama kuangalia hadhari za mdomo ama uchafu wa mdomo ambaye anahudumia mteja akiwa pale hospitalini.

Tunaonyeshwa hapa picha ya kinywa cha mtu ambaye anaonekana amekitunza kinywa chake vizuri kuhakikisha kwamba meno yake yako masafi na kwamba ameweza kuhifadhi ama kuitunza mdomo wake kuhakikisha afya yake ya mdomo iko sawa sawa.

Afya ya meno ni muhimu sana katika maisha ya binadamu ambayo ni hali ya kuwa na meno, ufizi na kinywa kwa ujumla vilivyo safi, vyenye nguvu na visivyo na maabukizi au magonjwa, ikihusisha mafunzo ya kila siku ya kinywa ili kuzuia matatizo kama vile kuoza kwa meno, harufu mbaya na ugonjwa ambao unatokana ama kupata kwa ufizi.

Vifaa hivi ni vile ambavyo hutumika hospitalini sana sana na wale wahudumu wa afya kusaidia wagonjwa ambao wana shida ama wana matatizo ya midomo ama ya meno kusafishia meno, kung'oa meno ama kuviweka vile ambavyo vimeng'oka.

Tunaonyeshwa hapa picha ya mtu mmoja ambaye ana mapengo. Inaonekana alipoteza meno yake ya sehemu ya juu, na ya hapa mbele, kwa misingi ya kutozingatia usafi ama afya ya meno.

Watu hawa wawili mmoja wao akimsaidia mwingine kunawa mikono. Inaashiria ile mikakati inayochukuliwa wakati wa kutokea kwa majanga kama vile: mafuriko, tetemeko la ardhi, moto au mlipuko wa magonjwa, ama ule wakati wa Corona , ilikuokoa maisha kupunguza madhara na vile vile kurejesha hali ya kawaida kwa haraka katika mji.

Tumeonyeshwa hapa kundi moja la watu ambao hukabiliana na dharura na maafa, wakionekana wakishughulikia sehemu ambalo nyumba ama ghorofa limeporomoka, mahali pale ama ardhi.

Tunaonyeshwa hapa lori moja kubwa ambalo ni la zimamamoto ambalo hutumika kukabiliana na mambo ya dharura na maafa ambayo hutokea ghafla kama vile moto, ajali na mambo mengine.

Tunaonyeshwa hapa moto mkubwa ambao unaonekana unateketeza mavyumba na vitu vingine pale huku ukiachilia moshi mkubwa pale angani na watasamaji wako wanakitazama tu wa kukosa la kufanya.

Hii ni shughuli ya uokoleaji ambayo inaendelea baada ya jamii hapa kukumbwa na janga la mafuriko, kundi la kukabiliana na dharura na maafa ikionekana kuwasaidia wale ambao wamekumbwa na janga hili, huku wengine ambao ni manusura tayari wakiwa pale wakitazama mama huyu akiwa akisaidiwa.

Hii ni shughuli vilevile ya kuwasaidia wale ambao wanaonekana wameathiriwa na mafuriko ikiwa ni ile shirika la Kenya Flood Response , shirika ambalo ni la dharura kuwasaidia wale ambao wako katika hatarini za kusombwa na maji baada ya mvua kubwa kunyesha.

Panaonekana hapa gari ya Kenya emergency drought response ambayo ni gari ambayo inatumika kusaidia kupeleka misaada ya kuweza kukumba ukame ama zile sehemu ambazo zimekumbwa na ukame mkubwa na inabeba msaada kupelekea wale ambao ni waathiriwa wa ukame wa mwaka wa 2021.

Tunaonyeshwa hapa polisi mmoja ambaye anaruka kutoka kwa gari ambalo linatumika kwenye kujibizana na mambo ya dharura kama vile maandamano, ajali, vita na mambo mengine.

Shughuli inayoendelea hapa ni ya uokoleaji ambayo ni juhudi za dharura zinazofanywa ilikuwaokoa watu ambao wanaonekana wamekwama na walioko hatarini ya kusombwa na maji mengi, baada ya mvua kubwa iliyonyesha katika sehemu hii ama kujaa kwa mito au bwawa.

Tunaonyeshwa hapa watu ambao wanaonekana kuadhiriwa na janga la mafuriko ambapo wanajaribu kuingia maji ili kwamba wakaweze kufika ng'ambo ile nyingine ikiashiria tu ile madhara ya hali ya anga.

Kundi la watu kutoka kwa shirika ama mashirika yanayo kabiriana na dharura na maafa yanaonekana wakiwapa msaada wale ambao wamekumbwa na changa kama vile janga la njaa, janga la mafuriko na majanga mengine yanayotokana na mabadiliko ya anga.

Kuimarisha mazingara masafi za binadamu ama zile mazingara ambayo tunayoishi ni muhimu sana katika maisha binadamu, kwani huzuia kupata yale magonjwa ambayo yanatokana na uchafu na vilevile huzuia wale wadudu wanaosababisha magonjwa kutokana na uchafu mwingi wa mazingara.

Mporomoko hili la mjengo linaweza kuwa limesababishwa na tetemeko la ardhi ambayo hupelekea mijengo ile yenye ghorofa kadhaa haswa kwenye jiji ama majiji makubwa kuporomoka kwa ajili ya matetemeko ama tetemeko la ardhi na likiashiria tuu ya ile athari za usalama wa mazingira pamoja na ile mazingira ya binadamu ambayo huwa anaishi.

Tunaonyeshwa hapa mtu mmoja ambaye anaonekana kuyachuna matunda kwenye shamba ikiwa tu inaashiria utunzaji mzuri wa mazingira na ya utunzi wa mashamba ikiashiria afya nzuri ya kutunza mazingira yale tunayoyaishi.

Tunaonyeshwa hapa mimea yakiwa yamepangiwa vizuri kwenye shamba, ikiashiria tu ile afya nzuri ambayo inaweza kupatikana kupitia utunzaji mzuri wa mazingira.

Tunaonyeshwa hapa ambulensi moja likiwa limepakiwa pale kwenye kituo cha ajali na dharura ambapo hutumika katika shuguli hizo za dharura katika hospitali ambapo wale watu wanaohitaji matibabu ya dharura wanatumika ama wanahudumiwa katika kituo hiki.

Hii ni kituo cha huduma ya afya ambayo hutoa huduma tofauti tofauti za afya kwa wale ambao ni wagonjwa ama wana magonjwa tofauti tofauti. Ni mahali ambapo kunapatikana vilevile dawa za magonjwa tofauti tofauti za kutibu magonjwa hayo.

Wahudumu wa afya wanaonekana kwenye picha hii wakifanya huduma zao kwenye hospitali wakiwa pale wamevalia nguo zao za afya za kujikinga na madhara mbalimbali pale wakiwa kwenye shughuli za kazi.

Tunaonyeshwa hapa bidha ambazo zinatumika pale hospitalini, kwa njia ya matibabu, kuhakikisha kwamba wale wagonjwa wanashughulikiwa vipassavyo kutumia bidhaa hizi za kisasa na ambazo ni za kielektroniki.

Tunaonyeshwa hapa kifaa kimoja amabacho kinatumika katika shughuli za kufanyia matibabu mbali mbali pale hospitalini na ambacho kinatumika kusaidia wagonjwa na wale ambao wana changamoto mbali mbali za kimwili.

Vifaa hivi vya matibabu hutumika pale hospitalini kutoa huduma za matibabu ya kina kwa mgonjwa ambavyo kutibia ama kupima ugonjwa aina mbalimbali kama pressure magonjwa ya damu, sukari, na mengine.

Tunaonyeshwa hapa kifaa ambacho kinatumika pale hospitalini kutumia kuwatibu wagonjwa na vilevile tunaonyeshwa pale anayeonekana kuwa mgonjwa ambaye amelazwa pale hospitalini akipokea matibabu.

Hizi ni bidhaa zinazotumika pale hospitalini. Zikiwa ni za kutumia kurahisisha ile shughuli za matibabu, na vilevile kuwasaidia wale ambao wamelemaa kwa njia moja au nyingine, kuweza kuwasaidia kutembea na kuweza kusonga kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Panaonekana dawa ambayo iko kwenye kibuyu ambayo inatambulika kama Formalin inayotumika pale hospitalini katika shughuli za matibabu ya wagonjwa.

Tunaonyeshwa hapa kifaa kimoja cha kiteknolojia, ambacho kinatumika pale hospitalini, na ambacho huwa inatumika kusaidia wagonjwa ama kufanya matibabu ama vipimo, pale hospitalini.

Panaonekana hapa mgonjwa akiwa amelazwa pale hospitalini akipokea huduma za matibabu kutoka kwa daktari wakiwa pale hospitalini.

Kiti hiki cha magurudumu ni kifaa cha hospitali ambacho hutumika kusaidia wagonjwa au watu wenye ulemavu wa viungo vya mguu, kuweza kusogea kutoka sehemu moja hadi nyingine, na ni muhimu sana katika kusaidia watu wasioweza kutembea kwa urahisi, kutokana na labda ile majeraha, maradhi sugu, uzee, ama ulemavu ule wa kudumu.

Hivi ni vifaa vinavyopatikana hospitalini, vikiwa huwa vinatumika kusaidia wale wagonjwa ama wale ambao wamelemaa, wamelemaa kwa njia moja au nyingine, ikiwasaidia katika shughuli za matembezi ama kusonga kutoka sehemu moja au nyingine.

Chumba hiki ni cha hospitali ambayo inatumika kwa shuguli mbalimbali za kushugulikia wagonjwa, ikionyesha mtoto mdogo pale ambaye amelazwa kitandani akiwa anapokea matibabu yake hapo hospitalini, ikiashiria tu ile utumizi wa bidhaa za hospitali za kushugulikia wagonjwa.

Tunaonyeshwa hapa kifaa ama vifaa viwili ambavyo vinatumika kufanyia matibabu pale hospitalini ambavyo husaidia kurahisisha matibabu kusaidia wale ambao ni wagonjwa.

Vifa hivi ni vya matibabu ambavyo hutumika pale hospitalini kurahisisha kazi ama shughuli nzima ya matibabu kushughulikia wagonjwa kwa njia mbalimbali ili wakaweze kuimarika kiafya.

Bidhaa hizi ni zile ambazo zinatumika kieletroniki pale hospitalini zikiwa zinasaidia kurahisisha kazi ya kutibu wagonjwa na shughuli nzima ya kushughulikia na kusaidia wagonjwa wale ambao wana matatizo ama magonjwa tofauti tofauti.

Bidhaa hizi ni zile za kielektroniki na kidijitali ambazo hutumika pale hospitalini kufanyia vipimo na kusaidia kutibu magonjwa na vilevile zinatumika pale hospitalini kusaidia kurahisisha shughuli nzima ya kushughulikia wagonjwa.

Bidhaa hizi za hospitali zinatumika katika zile wodi za akina mama kujifungua na ni bidhaa ambazo zinarahisisha ile shuguli ya kujifungua kwa akina mama pale hospitalini ikiwa ni pamoja na ile usaidizi wa wahudumu wa afya.

Panaonekana hapa kifaa cha hospitalini cha kufanyia matibabu ya kuscan watu pale hospitalini kuangalia ama kufanya upimaji kama wana madhara yotote ya mwili.

Mhudumu wa afya wa kike anaonekana akijishughulisha katika harakati za kutoa huduma mbali mbali za matibabu, kwa wagonjwa pale hospitalini ,ikiwa imeashiria tu zile shughuli mbali mbali za huduma za afya, ambazo zinapatikana katika maeneo kama vituo vya afya.

Sehemu ndogo ambayo inaonekana kuwa ofisi ya muuguzi wa afya ama daktari ambaye anashughulika na mambo ya afya, akitumia sehemu hii kufanya majadiliano ya afya, kujadiliana na wale wagonjwa, vile ambavyo ataweza kuwatibu na vile ambavyo atawapa dawa za matibabu.

Maelezo haya ni yale ya kuhamasisha watu kupata kuhudhuria mkutano ama mjadala wa unaowaelimisha watu kuhusu ile afya ya akili, ambayo inamwezesha mtu kufikiri kwa uwazi, kuhisi vizuri, kushughulikia changamoto za maisha, uwezo wa kudhibiti msongo wa mawazo, pamoja na ile uwezo wa kufanya maamuzi na kupata kutatua matatizo kwa utulivu.

Maneno haya ni yale ya kuimarisha afya ya akili ya mtu ambayo ni hali ya kustawi kwa kiakili kihisia na kijamii inayomwezesha mtu kufikiri kuhisi vizuri kuwasiliana na wengine pamoja na kukabiliana na zile changamoto za maisha.

Maelezo haya ni ya kuhamasisha watu kuhudhuria na kuadilisha siku ya afya ya akili duniani ikiwa ni hali ya ustawi wa kiakili, kihisia pamoja na ya kijamii inayomwezesha mtu kukabiliana na changamoto za maisha, kufanya maamuzi bora na kuhusiana vizuri na wengine.

Tunaonyeshwa hapa maandishi yanayohamasisha ile afya nzuri ya akili tukionyeshwa kwamba mwezi wa tano ni mwezi wa kuhamasisha watu kuimarisha afya nzuri ya akili ama mawazo.

Tunaonyeshwa hapa dawa moja ya kisasa aina ya Parvexon plus injection for E.C.F with pulmonary oedema ambayo ni dawa za kisasa zinazotumika kuchanja mwili ili kuimarisha afya ya binadamu.

Tunaonyeshwa hapa mojawapo ya picha za dawa za kisasa ambayo hutumika pale hospitalini ama inatumika kusaidia wagonjwa wenye mashida ama wenye hitilafu mbalimbali pale hospitalini ili kwamba afya ikaweze kuimarika.

Tunaonyeshwa hapa mtoto mchanga ambaye anapokea dawa ya mdomo kutoka kwa daktari huku mamake akiwa amemshikilia ikiashiria tu ule msururu wa kupokea matibabu mbalimbali kwenye hospitalini kupitia wahudumu wa afya.

Wagonjwa hupokea huduma za kiafya kupitia taratibu maalum za matibabu kama vile uchunguzi vipimo pamoja na tiba ikiwa ni mchakato unaoongozwa na wataalamu wa afya hili kuakikisha utambulizi sahihi wa maradhi pamoja na ile utoaji wa matibabu bora kwa lengo za kurejesha afya na kuboresha maisha ya wagonjwa.

Tunaonyeshwa hapa mtoto mmoja mchanga ambaye anaonekana kupokea dawa ya mdomo kutoka kwa mhudumu wa afya pale hosipitalini huku ikionekana mamake vili vile akimshikilia akimtazama kupokea ile dawa.

Tunaonyeshwa hapa mzee mmoja ambaye anapokea matibabu hii ikiashiria tu utaratibu unaopatikana ama unaotumika katika matibabu pale hospitalini kutibu wagonjwa wenye matatizo mbalimbali.

Muhudumu wa afya anashughulika katika harakati za kupeana huduma za afya kwa watoto. Ambapo mama anamshikilia mtoto wake akipewa matibabu, na wengine wanangoja vilevile pale nyuma, wakingoja kupewa matibabu ya watoto.

Tunaonyeshwa hapa mtoto mchanga ambaye anaonekana akilia huku akipokea matibabu ama shughuli za utibabu kutoka kwa mhudumu wa afya pale hospitalini akiwa amelazwa pale kitandani.

Afya ya umma na usafi ni juhudi za kulinda afya ya jamii kupitia elimu, chanjo, usafi wa mazingira pamoja na kudhibiti magonjwa ikiwa inahakikisha aina ya utumizi wa maji safi, usafi wa vyoo na tabia bora za kiafya ili kuzuia maambukizi kama vile kunawa mikono ili kuboresha maisha ya watu wote kwa ujumla.

Jeraha hili la mguu linatokana na kuteguka kwa mguu wakati wa shughuli nzima ya michezo pale uwanjani ambayo inaashiria matibabu yake yanahitaji ile dawa zinazohusiana na majeraha yanayopatikana wakati wa michezo.

Vifaa vya uwanjani ambavyo hutumika katika shuguli za michezo pale uwanjani ili kufanya mchezo uwe salama na kuepuka kupata majeraha yanayotokana na michezo inayochezwa bila kutumia vifaa hivyo uwanjani.

Kifaa hiki hutumika katika taaluma ya tiba inayolenga kuzuia, kutibu na kurekebisha majeraha ambayo hutokea wakati wa mchezo au mazoezi na inahusisha wataalamu kama vile madaktari, wataalamu wa viungo pamoja na wakufunzi wa mwili ambao wanasaidia wanamichezo kurejea uwanjani haraka kwa usalama.

Tunaonyeshwa hapa picha ya dawa zile za kienyeji ambayo inaonekana imepandwa pale shambani ikiwa imezaa matunda mazuri ikiashiria tu ile matumizi ya madawa hizi kwa wale ambao wanamini kwamba dawa za kienyeji ni bora kulio zile za hospitali.

Dawa za kienyeji ni tiba za asili ambazo zinatokana na mimea, mizizi na mitishamba kama hii, zinazo tumika kutibu magonjwa mbali mbali kwa njia za kitamaduni, na zimetumika kwa vizazi vingi, na huchukuliwa kama mbadala wa tiba za kisasa, ambazo zinatumika kutibia magonjwa mbali mbali na zile tofauti tofauti.

Tunaonyeshwa hapa dawa ya kienyeji ambayo inaonekana imepandwa kwenye shamba ikiwa imenawiri kwa njia nzuri sana ikionyesha tu vile vimepangiwa pale shambani kwa njia iliyosafi.

Dawa za kienyeji hutumika kuondoa pengo la upatikanaji wa huduma za afya, ambapo zinakuwa na dhamani tu pale zitakapotumika kwa usahihi, pamoja na ule ufanisi, na zaidi ya yote usalama wake ukizingatiwa , ama ukizingatia ushaihidi wa Kisayansi wa zama za sasa.

Dawa za kienyeji ni tiba ambazo zinatokana na mimea, mizizi, magome, matunda au vitu vyasili ambazo vinatumika kutibu au kuzuhia magonjwa na zinatumika sana sana katika jamii mbalimbali kwa sababu upatikanaji wao ni rahisi na pia kwa ajili ya uzoefu wa kijadi na vile vile kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili ama dawa za kienyeji hukuwa na matumizi mbalimbali katika jamii hasa hutumika sana sana kule vijijini na wale ambao wanaamini kwamba ni dawa ambazo zinaweza kufanya kazi ama zinarahisisha uponyaji ukilinganisha na zile za hospitalini.

Hizi ni dawa zile za kienyeji, ama dawa za asili, ambazo hutumika sana sana kule vijijini, na ambapo zile ambazo huwa zimedhibitishwa zinaweza kurahisisha kutoa huduma za afya kule vijijini, ambapo mifumo ya kisasa ya huduma za afya kwa njia nyingine hazija kuwemo ama hazipatikani mahali pale.

Panaonekana hapa mmea ambayo inatumika kama dawa ya kienyeji; ambayo inatumika kufanyia matibabu ya magonjwa mbalimbali inayoaminika na watu wanaoamini dawa hizi za kienyeji, kwamba zinafanya kazi vizuri sana kushinda zile zinazotumika kwa hospitali.

Hapa tunaonyeshwa mti ambao unatumika kama dawa za kienyeji kufanyia matibabu hasa na wale ambao wanaziamini kwamba zinaweza kufanya kazi ama zinatibu vizuri ukilingalisha na zile dawa za hospitali.

Tunaonyeshwa hapa mmea mmoja ambao unatumika kutolea dawa ama kutumika kama dawa ya kienyeji ambayo hutumika na watu wengi ama huaminiwa na watu wengi kuwa ni dawa ambayo huwa inasaidia kuliko zile madawa ya hospitali.

Hii ni mmea ambao ama miti shamba ambayo inatumika kutengenezea dawa ya kiyenyej,i ambayo hutumika katika kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia za kitamaduni na zimekuwa zikitumika kwa vizazi vingi na kuchukuliwa kama mbadala wa tiba za kisasa, ambazo zinatumia dawa hizi za kiyenyeji ,kwani kuna watu weng ambao wanaamini kwamba dawa za kiyenyeji ziko bora ukilinganishana na zile za hospitali.

Mimea ya dawa ya kienyeji inaonekana hapa kwenye picha hii ikiwa imepandwa kwenye shamba ikionyesha tu kiwango kikubwa cha dawa hizi za kienyeji ambazo hutumika na wale ambao wanaamini kwamba dawa hizi zinatumika na zinaweza kufanya kazi vizuri ukilinganisha na zile zinazopatikana hospitalini.